Ndani ya ukumbi mkubwa mzuri unaovutia kuna watu waliozunguka meza wakiwa kwenye mjadala wa mambo mbalimbali, ambapo katikati yao yuko mwasilishaji wa mada, akizungumza na wengine wakiwa wananakili kile anachokisema.

Ndani ya maktaba kubwa inayojihusisha na uuzaji wa vitabu na usomaji wa vitabu, mwanamke mmoja akionekana kuangalia na kuchagua vitabu mbalimbli vilivyopangiliwa katika makabati, vingine vikiwa wima vingine vikiwa ulalo vikionyesha majina ya vitabu hivyo, hii husaidia wateja kupata aina ya kitabu anachokihitaji kwa urahisi na kwa wepesi.

Majengo ya madarasa ya kisasa yamezunguka eneo la uwanja la michezo kwa watoto wa chekechea, yakionyesha mazingira salama na yenye mpangilio mzuri katika taasisi za malezi na chekechea. Hii huchochea ufaulu mzuri na elimu bora kwa watoto.

Majengo ya kisasa ya shule ya msingi yanaonekana vizuri yakiwa na uwanja maalumu kwa ajili ya kuchezea wenye vifaa mbalimbali kwa ajili ya watoto, hii huonesha jitihada za serikali katika kupambana na kuongeza tija ya kuvutiwa kwa watoto kuimarisha afya ya akili na kimwili.

Mwalimu amesimama mbele ya darasa la shule ya msingi, ambapo wako wanafunzi wa jinsia ya kike na ya kiume wakimsikiliza. Hii huonyesha jitihada zilizopo za serikali katika kuboresha miundombinu ya shule za msingi na kuwasaidia watoto walioko shule ya msingi, kuendelea kielimu kwa ngazi zingine za elimu.

Vitabu vya shule ya msingi vimepangwa kwa mpangilio mzuri baadhi vikiwa vimesimama na vingine vikiwa vimewekwa kwa ulalo. Mandhari inaonyesha mazingira ya elimu ya msingi yakisisitiza umuhimu wa vifaa vya kujifunzia kwa wanafunzi.

Mwalimu wa shule ya msingi wa jinsia ya kike, akiwa amesimama mbele ya darasa na akiwa ameshika karatasi nyeupe pamoja na kalamu huku akiwa ameandika maandishi ya kusalimia darasa na kuwaambia wanafunzi wazungushie namba.

Mazingira ya nje katika shule nzuri ya kisasa ambapo kuna wanafunzi wakiwa kwenye uwanja, magari yamepaki, miti mirefu, uoto mzuri unaovutia. Hii inaonyesha juhudi za serikali katika kutengeneza miundombinu bora ya elimu, kusaidia wanafunzi kuongezea ufaulu.

Kitabu maalumu cha viumbe hai cha baiolojia cha kidato cha nne kikiwa na picha ya mwalimu na mwanafunzi wamekaa wakijadili mambo mbalimbali, hii huonyesha jinsi gani ambavyo elimu inatumika katika kufundisha na kuelimisha wanafunzi juu ya viumbe hai.

Mwalimu wa jinsia ya kike akiwa amekaa katika ofisi akisahihisha madaftari ya wanafunzi mbalimbali, hii uonesha uwaledi na msimamo uliopo wa wanawake kuingia katika sekta ya elimu na kuleta maendeleo bora Kwa jamii.

Mwalimu wa jinsia ya kike akiwa amechuchumaa akichukua kitabu anachokihitaji kufundishia wanafunzi, wakati huo vitabu vingine vimepangiliwa kwenye mpangilio maalumu ndani ya kabati zuri ili kuwawezesha walimu kuchukua vitabu kwa wepesi na kuweza kuwasaidia katika utafutaji wa vitabu hivyo.

Ni ndani ya shule ya sekondari katika darasa moja ambapo waalimu wamekusanyika wakiwa na mjadala wakijadili jinsi ambavyo watatumia vifaa wezeshi katika namna ya kufundisha, ambapo mwalimu mmoja wa kike ameshikilia kifaa kitakacho saidia wafundishaji hao.

Muhadhiri yupo mbele ya darasa akifundisha kwa kujiamini huku wanafunzi wakiwa wameketi wakimsikiliza kwa makini, darasa lina mandhari ya kitaalam yenye viti, meza na vifaa vya kujifunzia; vikiwakilisha mazingira ya chuo kikuu au taasisi ya elimu ya juu.

Mkufunzi wa chuo amesimama mbele ya darasa akifundisha , huku wanafunzi wa jinsia tofautitofauti wakiwa wanamsikiliza , hii huonyesha mazingira ya chuo na umakini katika elimu na ujifunzaji ili kuongeza ufanisi na maendeleo ya kielimu katika sekta ya elimu .

Mwalimu mmoja, akiwa amesimama mbele ya wanafunzi katika ukumbi mkubwa wa chuo kikuu, ambapo wanafunzi wa jinsia ya kiume na ya kike wameketi kwenye viti vilivyopangiwa kwa mpangilio mzuri, wakimsikiliza mwalimu, hii kuonyesha kwa namna ambavyo elimu imekuwa chanzo kikubwa cha kubadilisha maisha ya vijana.

Mwalimu wa kiume aliyevalia tisheti nyeupe, amesimama mbele ya darasa kubwa, ambapo kuna wanfunzi wa jinsia ya kike na ya kiume wakimsikiliza kwa makini kile anacho wafundisha.

Darasa kubwa la chuo kikuu ambapo mwalimu amesimama mbele akifundisha wanafunzi wa jinsia tofauti na umri tofauti, waliovaa barakoa huku wakimsikiliza kwa usikivu kile anachofundisha.

Ndani ya darasa kuna wanafunzi wa jinsia ya kike na ya kiume, mbele yao kuna meza kubwa kwa ajili ya kujifunzia masomo ya ufundi na ujasiriamali.

Darasa kubwa lenye wanfunzi wanaojifunza kompyuta, wakiendelea kufanya mijadala mbalimbali huku mwalimu amesimama katikati yao, akiwa amevaa koti la kijani akiendelea kusimamia shughuli hizo.

Wanafunzi wa jinsia mbalimbali wakiwa katika darasa kubwa la chuo cha ufundi na teknolojia, ambapo wanajifunza stadi mbalimbali za kiteknolojia kama kutengeneza simu, kutengeneza kompyuta na elimu nyingine wezeshi, kwa ajili ya kuwafanikisha maisha yao.

Gari likikalabatiwa katika chuo cha sanaa ufundi na teknolojia likiwa limewekwa katika eneo la mafunzo; wanafunzi na mafundi wakiendelea na kazi za kiufundi wakijifunza mbinu za matengenezo na teknolojia ya magari kwa vitendo.

Mwalimu mmoja akiwaelekeza wanafunzi katika chuo cha ufundi, sanaa na namna ya kutengeneza vifaa mbalimbali ikiwemo simu, kukiwa na meza iliyojaa madaftari na dhana nyingine za kujifunzia.

Ndani ya chumba maalumu katika chuo cha ufundi na teknolojia yupo mwalimu anaechomelea, akiwa amezungukwa na wanafunzi waliovalia mavazi maalumu na miwani inatozuia mionzi kuathiri macho, hii huonyesha juhudi za ufundishaji wa ujuzi utaowasaidia vijana katika kuwezesha kujikwamua kiuchumi.

Wahandisi mbalimbali, wakiwa katika chuo cha ufundi, ambapo kuna masomo ya kiuhandisi yakiendelea ya vifaa mbalimbali wezeshi katika masomo yao, wakiwa na mgeni mwanamke wa Kizungu na Mwafrika, akitoa maelezo hayo.

Ndani ya chumba katika chuo cha ufundi na teknolojia wapo vijana watatu ambao wamesimama kwa uangalifu wakitazama jinsi ambavyo mmoja wao anavyoelezea namna ya kutengeneza simu na ufundi katika teknolojia ya kisasa, ili kuweza kujikwamua kimaisha kupitia ujuzi huo.

Wanafunzi katika darasa la chuo cha ufundi na teknolojia, wakiwa wanajifunza kwa vitendo ambapo wamekaa katika viti na vifaa vya kujifunzia vikiwa vimewazunguka katika meza zao.